Hapa ninaona watu wengi waliosimama, watu hao wamevaa nguo ya bendera ya Kenya inamaanisha kuwa ni wakenya pia hao watu ni walemavu na wana mipira za kandanda nadhani ni timu ya Kenya ya walemavu wa kucheza kandanda.

Naona lebo iliyowekwa kutani pamoja na ubao. Ubao huo umwandikwa waonekana kuwa mwalimu alikuwa anawafundisha wanafunzi na ameweka lebo kutani ili kusaidia wanafunzi kujua alfabeti. Pia kujua siku za miezi.

Hapa ninaona dawati na viketi yaliyoandikwa na kusanywa pamoja. Yaonekana kuwa ni darasa, ila hakuonekani kuwa na mtu yeyote katika eneo hili.

Hapa ninaona waigizaji wa mchezo wa kandanda . Wachezaji hawa ni walemavu na wako katika uwanja hii ili kujua nani mshindi . Timu nyingine wamevaa nguo ya kijani wengine wamevaa nguo nyekundi kwa mashindano haya.

Picha hili lina mwandiko wa alphabeti kwenye chati. Chati hili huandikwa kwa manufaa ya kuwafuza watoto wa chekechea au wanaotarajiwa kujiunga na shule ili kuwasaidia kujua mengi kuhusu alphabeti.

Hapa ninaona wachezaji wa mpira wa kandanda ila wachezaji hawa ni walemavu. Pia ninaona mkubwa wao ambaye anawafunza jinsi ya kucheza kwa kuwa anawapatia maelezo ya jinsi ya kucheza vizuri.

Hapa ninaona karatasi za manila karatasi haya yamekunywa na kurudikwa mahali pamoja yaonekana kuwa ni manila ya walimu kuwa walimu huyatumia katika operesheni ya kuwafunza wanafunzi.

Hapa ninaona vitabu vingi vya hadithi. Vitabu hivi ni kama iliyoandikwa Ayubu mashakani. Hutumika haswa na watoto au hata watu wazima ili kueleza historia au hisia ya jamii.

Hapa ninaona mtihani na mwanafunzi, mtihani huu inaonekana kusahishwa na mwalimu na kuna jawabu mingi ambazo mwanafunzi huyu amekosea. Mtihani haswa hutumika kuangalia jinsi mwanafunzi ambavyo amesoma au kupima kiwango ya masomo ambayo mwanafunzi ameweza kuelimika.

Hapa ninaona vitabu vingi viliokusanywa na kurundikwa juu ya meza, pia ninaona kipanya na feli, inaonekana kuwa hapa ni katika darasa la sabab au ni eneo la somo la kompyuta.

Hapa ninaona eneo lililotengwa na kutengenezwa ili kwa minajili ya wanafunzi kuweka vitu, au hata mtu yeyote kuweka vitu. Yaonekana kuwa hapa ni darasani kwa kuwa kuna kiketi cha mwanafunzi na kuna makaratasi yaliyowekwa kwenye eneo hili.

Hapa ninaona chumba kubwa. Pia kuna meza na viketi. Huenda hii ni sehemu ambapo watu hukuja kufanya mikutano zao au hata ni darasa la wanafunzi, ila hakuna mtu humu ndani.

Hapa ninaona viketi vingi yaliyopangwa kwenye laini . Nyuma humo kunao kompyuta yaonekana kuwa hii ni darasa ya kuwafundisha watoto kompyuta. Pia madirisha yamefunguliwa wazi kwa minajili ya kuhakikisha masomo huendelea .

Hapa ninaona wakimbiaji watatu, kati yao wawili ni wa timu moja. Inaonekana kuwa mwenye nguo nyeusi ni mlemavu na anasaidiwa na huyu mwenye nguo la kijani kwa kuwa wako katika timu mmoja ya kushindana.

Hii ni picha ya mkenya kwa kuwa amevaa nguo la jazi la Kenya. Pia kuna maelezo kumuhusu kama jina lake Wesley Kimeli Sang. Huyu mtu anaonekana kuwa ni mkimbiaji wa nchi ya Kenya na ni mlemavu.

Hapa ninaona mwanamke , mwanamke huyu ni mwanaridha mlemavu. Anaonekana kujitoza katika zoezi la kila siku ili kujitwika katika mashindando ya walemavu wenzake.

Hapa ninaona picha kwa kitabu. Picha hili lina lori, garimoshi na baiskeli. Inaonekana kuwa ni kitabu cha wanafunzi na wameweka picha kwenye kitabu hizi ili kuwafundisha wanafunzi wengi kuhusu mambo ya dunia au nchi.

Hapa ninaona maandiko kwa ukuta ulioandikwa shule ya upili, inaonekana hapa katika shule ya pili pia mna maua na mahindi hapo kando, mwandiko huu umeandikwa ili kuonyesha wazazi au mtu yeyote jinsi ya kuenda katika ofisi.

Hapa ninaona kompyuta mbili pamoja na kipanya na vifaa vya somo ya kompyuta, pia mnao pia vitabu hapo kando yaonekana kuwa kulikuwa na mafundisho ya somo la kompyuta kwa wanafunzi.

Hapa ninaona chumba na chumba hii inaonekana kuwa ni darasa la wanafunzi kwa kuwa kuna dawati na viketi pia juu ya dawati hiyo kunayo makaratasi ya mitihani ila hakuna mtu aliyekatika darasa hii. Yaonekana kuwa wameenda likizo fupi au wako nje wakicheza.

Hapa ninaona chumba kubwa. Na chumba hili limejazwa viketi, pia kuna kompyuta nyuma ya darasa hio. Nadhani hii ni darasa la somo la kompyuta ila hakuna wanafuzi. Nadhani wametoka nje au wako katika likizo yao fupi.

Hapa ninaona uba kwa darasa, pia ninaona maandiko yaliyo andikwa darasani, uenda ni mwalimu alikuwa anawafundisha wanafunzi. Katika darasa hii kuna kitu cha takataka pia una ufagio wa kufagia darasa.

Hapa ninaona watu wanne, wanaonekana kuwa ni wanaspoti kwa kuwa kuna mitambo ya kuogelea. Pia inaonekana mwanaspoti huyu ni mlemavu kwa kuwa kuna gurudumu lake la kuendesha na walemavu. Wanaonekana kuwa ni wachezaji wa nchi ya Kenya kwa kuwa wamevalia nguo za nchi ya Kenya.

Hapa ninaona mlango mwekundu wa darasa la kwanza wa shule pia kuna bango lenye jina teacher Agnes inaashiria amekaribishwa humu ndani. Pia mlango umeandikwa darasa la kwanza.

Hapa ninaona mwanamke ambaye amevalia nguo za kuogelea yumo katika ndani ya maji na amesimama. Yaonekana kuwa kulikua na mchezo ya kuogelea.

Hapa ninaona chumba. Pia ninaona maua yaliyokatwa vizuri. Inaonekana kuwa chumba hii ni darasa la wanafunzi na ni shule ya chekechea kwa kuwa huo ni kama mchoro hii imetumika kuwafunza watoto kuhusu Biblia mambo na Noah.

Hapa ninaona wanariadha kadhaa, wanawake wawili na wanaume wawili. Wanaonekana kukimbia pamoja kwenye leni. Pia mnao watu wengine tofauti kando kwenye uwanja wanaopiga soezi yao tofauti.